Ni sehemu ya duka la mavazi ambapo makoti ya suti yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na uamilisho . Makoti hayo ni ya rangi mbalimbali kama vile kahawia, nyekundu, na pia yenye mistari ya kuchorwa. Mazingira ya duka ni safi yenye sakafu ya vigae nyeupe na mwangaza wa kutosha.

Duka la nguo ambalo linaonekana kuwa na bidhaa za bei nafuu za miguuni zilizopangwa vizuri kwenye wima na meza. Wateja mbalimbali wanaonekana wakichagua nguo huku wengine wakiwa wamevaa makoti, ikionyesha hali ya baridi. Kuna mabango ukutani, mojawapo likitangaza kuwa sare za shule zinauzwa. Mlinzi aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa yenye mwangaza yuko karibu na mteja anayelipa.

Ni sehemu ya duka au chumba cha nguo ambacho kimepambwa vizuri. Kuna nguo mbalimbali zenye mitindo tofauti zinazopakiwa kwenye hangers .Nguzo za nguo zimepambwa kwa rangi tofauti. Zikiwa na mashati, koti za mvua, na fulana zenye rangi ya michoro mbalimbali. Kuna pia kofia zilizowekwa juu ya kabati.

Ni nguo za kiume zilizopangwa kwa mpangilio mzuri katika duka la nguo. Kuna shati za mikono mirefu na mikono mifupi na baadhi zikiwa rangi moja kama nyeupe na jano, pia kuna sehemu ya nguo iliyofungwa vizuri kwa rafu.

Ni duka la mavazi ya kisasa. Ndani kuna nguo mbalimbali kama mashati, suruali na blauzi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na wima. Rangi tofauti tofauti za mavazi zinaonekana na baadhi ya nguo zimepigwa bei kama vile shati linalouzwa kwa shilingi elfu kumi na tisa na mia tisa.

Nguo za wanaume, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndani ya duka la nguo. Kuna alama zinazoonyesha bei, mfano nguo zinaanzia shilingi mia nane, na pia kuna alama ya end of season sale .Ikionyesha kuwa kuna punguzo la bei la msimu.

Ni katika soko la nguo ambalo lina nguo mbalimbali za mitindo tofauti. Nguo zimepangiliwa kwa njia mbili, baadhi zimesimama kwa mistari ya wima na baadhi zimewekwa chini kwenye sakafu. Hii ni soko la wazi ambalo mtu anaweza kuja kununua nguo za kila aina kwa bei nafuu.

Ni sehemu ya duka la kuuza viatu hasa vya watoto. Upande wa kulia kuna rafu yenye viatu vya michezo na viatu vya kawaida vilivyopangwa kulingana na nambari za ukubwa kama thelathini na mbili, thelathini na tano na thelathini na sita. Upande wa kushoto kuna rafu nyingine yenye viatu vya watoto wadogo. Vingine vikiwa vya rangi ya ngavu kama pinki , nyeupe na blue . Eneo hilo ni safi, limepangwa vizuri na lina mwangaza mzuri.

Duka la nguo lililoandaliwa kwa mpangilio mzuri, ndani kuna wingi wa nguo zilizopangwa kwenye wavu wachuma zikiwa zimekawanywa kwa aina tafauti kama ladies skirts na ladies tops kulingana na mabango yalio juu kuna rangi nyingi ukutani zenye mapambo ya almasi na upande wa kushoto kuna wafanyi kazi aliyevaa sare nyekundu.

Ni duka kubwa lililoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Nguo mbalimbali zimepangwa wima na usawa kama vile mashati, suruali, blauzi, makoti na nguo nyinginezo. Sakafu ni safi na yenye kung'aa na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha kuifanya mazingira ya duka yawe na mvuto na urahisi wa kuona bidhaa.

Duka la suti la kiume lililo andaliwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia, kuna rangi mbili za nguo, rangi kuu zinazo tawala ni bluu, kijivu, nyeusi, kahawia na mitindo yenye mistari midogo, pia suti zinaonekana kuwa na tagi ya bei au jina ya chapa kumaanisha ni duka rasmi la mavazi ya biashara au afla pia juu ya rafu kuna virushi ya mashati pia fulana zilizo pangwa kwa safu.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, hasa duka linalouza mavazi ya wanaume. Tunaweza kuona mpangilio mzuri wa mashati, suruali na nguo mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu mkubwa kwenye rafu. Pia, kuna mashati mengine yaliyotundikwa kwa vibao ili kurahisisha kuchagua kwa wateja.

Duka la bidhaa za mitindo ya wanawake. Katikati kuna sanamu ya maonyesho iliyovaa gauni jeupe lenye michoro ya maua, miwani myeusi na kofia kubwa ya jua. Mezani kuna mikufu, herini na pete mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Pembeni kuna pochi, miwani ya jua, kofia, mikanda na vikapu vya mikono.

Ni duka laMax fashion lilopo ndani ya jengo la biashara au mall. Hili ni duka maarufu la nguo na bidhaa za mitindo. Kuna nembo ya Max imeandikwa kwa rangi ya blue na herufi moja ya mwisho ikiwa nyekundu. Mlango wa kuingia una mwangaza mzuri na bango la picha la mtu aliyevaa mavazi ya kisasa. Ndani ya duka kuna mavazi ya aina mbalimbali.

Ni sehemu ya duka la nguo hasa kitengo cha nguo za watoto. Nguo zimepangwa vizuri kwenye wavu wa chuma, zikiwa zimehifadhiwa kwa utaratibu. Mashati na suruali na zinginezo. Kuna mabango mekundu yanayoonyesha bei ya juu zaidi kuwa shilingi 400 kwa nguo na viatu vya wanawake na watoto.

Kuna duka la kisasa la mavazi linaloitwa Fazal the Luxury Boutique . Duka hili liko ndani ya jengo la kifahari na lina mwonekano wa kuvutia wenye milango ya kioo na mandhari ya ndani yenye mpangilio mzuri. Mavazi ya kiume na ya kike yanaonyeshwa kwenye madirisha ya mbele kwa kutumia madoli ya maonyesho, na ndani kuna taa na rafu zilizojaa bidhaa za ubora wa hali ya juu.

Ni duka la mavazi ya wanaume linaloitwa Gentleman. Duka hili lina muonekano wa kuvutia na limepambwa kwa rangi ya kijani na nyeupe kwenye madirisha ya bango kuu. Ndani ya duka kuna mannequins , yaani madoli ya maonyesho, yaliyovaa suti na mavazi ya kirasmi ya kiume kama mashati na suruali, yakionyesha bidhaa wanazouza. Ndani pia kuna rafu zilizojaa nguo mbalimbali.

Kuna duka kubwa la kuuza viatu vya mitumba. Viatu vimepangwa kwenye rafu za mbao na plastiki, vikiwa vya aina mbalimbali kama buti, viatu vya ngozi na vya rubber .Duka linaonekana kuwa la ndani, na lina mwangaza wa kutosha, likiwa limejaa viatu vilivyotumika ambavyo bado vinaweza kuvaliwa.

Sehemu ya duka la mavazi ya wanawake ambapo bidhaa kama vile miwani ya jua, kofia, mikufu, pochi, skafu na mavazi ya kisasa zimepangwa kwa mtindo wa kuvutia. Manequinn limevalisha mavazi ya kuvutia na kofia kubwa na kuna ishara za ofa za punguzo la 20 asilimia kwa bidhaa fulani.

Sehemu ya duka la kuuza kofia na mapambo ya mavazi. Kofia za aina mbalimbali hasa zile kubwa za ju zinazovaliwa na wanawake zimepangwa vizuri kwenye stendi ya kuzunguka. Pia kuna bidhaa nyingine kama mikoba, skafu na nguo za mitindo pembezoni. Mazingira ya duka ni safi yenye taa angavu na mpangilio mzuri unaovutia wateja.

Sehemu ya duka la nguo ambapo mashati ya wanaume ya rangi na mitindo mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza. Kuna mashati ya rangi kama nyeupe, buluu kijivu kahawia machungwa na mengine yenye mistari au chekecheke. Pembeni kuna bango lenye maandishi sale upto 45% off likionyesha punguzo la bei hadi asilimia arubaini na tano.

Ni duka la nguo ndani ya jengo la biashara ambapo madoli yameonyeshwa yamevalishwa mavazi ya wanawake ya mitindo mbalimbali. Nguo hizo ni za rangi tofauti tofauti kama bluu, njano, nyekundu, manjano na nyingine zenye michoro ya maua au mistari.

Sehemu ya duka la kuuza viatu na mavazi. Viatu vingi vya wanawake vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Rafu hizo zipo katikatika ya duka na kwenye ukuta wa kulia. Pia kuna nguo zilizoning'inizwa upande wa kushoto na bidhaa nyingine kama vile mikoba au mapambo upande wa juu wa rafu. Sakafu ni safi na dari ina mapambo ya mbao nyekundu na taa zinazotoa mwangaza mzuri.

Kipande cha maonyesho kilicho ivaa nguo ya rangi nyingi yenye mchanganyiko wa rangi kama zambarau, machungwa, kijani na nyeupe. Kipande hicho cha maonyesho kimevaa pia kofia nyeupe na miwani ya jua ya rangi ya machungwa. Kipande cha maonyesho hicho kiko kwenye duka ya vitu vya mtindo au fasheni, na nyuma kuna rafu yenye miwani mbalimbali ya jua yenye rangi tofauti.

Ni sehemu ya ndani ya gari, hasa upande wa abiria wa nyuma. Milango yote miwili ya upande wa kulia na kushoto iko wazi na tunaweza kuona viti vya nyuma vyenye nafasi ya kuketi watu watatu, viti vya mbele vikiwa vimefunikwa kwa ngozi, dirisha la upande wa kushoto likiwa nusu limefunguliwa. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri, safi na lenye nafasi ya kutosha kwa abiria.

Ni gari aina ya toyota, ikiwa imesimama juu ya lami ya kokoto. Gari hii ina nambari ya usajili KCM na imechorwa alama ya cast ya juu kabisa. Jambo linaloashiria kuwa ni gari la usafiri wa umma. Magurudumu yana rimu za rangi ya dhahabu, yenye mvuto wa kipekee na kuna stika kwenye dirisha la nyuma zenye maandishi ya ubunifu.

Kiwanda cha kutengeneza magari hasa mabasi. Mabasi hayo yako kwenye hatua ya awali ya uzalishaji. Haya bado hayana magurudumu wala injini na yanaonekana kama miili tuu. Mabasi mengi yamepakiwa rangi ya machungwa moja likiwa jeupe. Maandishi ya kijani yanaonekana kwenye baadhi ya mabasi, yakionyesha kuwa shughuli hii inaendelea nchini China.

Ni gari ya aina ya Mercedes Benz, aina maarufu na ya hadhi ya juu. Gari hili linaonekana kuwa na umri lakini bado liko katika hali nzuri ya kuonekana. Rangi yake ni ya kijivu. Mlango wa mbele upande wa dereva umefunguliwa ikionyesha sehemu ya ndani ya gari ambayo ina viti vya ngozi nyeusi.

Kuna gari la kijani aina ya Land rover ya zamani ambalo halina paa wala milango ya juu. Gari hilo lina number ya usajili KEB kutoka Kenya. Liko katika hali nzuri na limeegeshwa kando ya barabara karibu na ua wa rangi ya waridi.

Ni eneo la kuegesha magari, lenye magari mengi tofauti, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna magari ya aina mbalimbali, ikiwemo magari madogo ya familia, magari ya kubeba mizigo midogo na magari ya kubeba abiria. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya kiwanda au ofisi kubwa, kutokana na jengo kubwa, lililo nyuma ya magari, ambalo lina milango na madirisha kadhaa.

Hili ni gari aina ya KIA, rangi ya kijivu likiwa lime egeshwa mbele ya geti la chuma lililo pamvwa kwa mapambo ya mviringo. Garin hili lina onaekana kuwa katika hali nzuri na taa zake za mbele zime washwa. Hili ni gari la matumizinkawaida mjini.

Sehemu ya nyuma ya gari aina ya Subaru ambapo mlango wa nyuma umefunguliwa na kuonyesha sehemu ya kuhifadhia mizigo. Sehmu hii inaonekana kuwa kubwa na pana, inafaa kuhifadhi vitu vingi au mizigo wakati wa safari. Gari lina rangi ya buluu ya giza na mlango wa nyuma umefunguliwa kabisa.

Ni gari aina ya Volvo lenye rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya wazi ya maegesho yenye nyasi. Kwa nyuma kuna magari mengine yaliyopaki na watu wachache wanaonekana wakitembea karibu ikiashiria mazingira ya kijijini au sehemu ya tukio la nje.

Ni magari aina ya Lexus yakiwa yamepangwa kwa mstari labda katika yadi ya uuzaji wa magari au maonyesho ya magari. Magari haya ni mapyamapya na yamepakwa rangi tofauti kama kijivu, blue na nyekundu na zingine, yakionyesha chaguo la rangi kwa wateja watarajiwa.

Gari aina ya Toyota ambalo linajulikana sana Afrika Mashariki kama matatu au shuttle linalotumika kwa usafiri wa abiria. Gari hili lina muonekano wa kisasa likiwa limepambwa kwa rims za kuvutia na rangi ya fedha. Liko katika eneo la wazi lenye lami changarawe huku miti ya kijani ikiwa imezunguka sehemu hiyo. Anga ni ya blue na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Muuzaji wa magari na mteja wanazungumza katika sehemu ya kuuzia magari. Muuzaji anaonekana akiwa na furaha. Anaelezea kitu kuhusu gari liliko mbele yao huku akishikilia kibao. Mteja anaonekana akifurahia mazungumzo hayo panda akipata maelezo kuhusu gsri analotaka kununua.

Ni aina ya Toyota maarufu kama matatu nchini Kenya. Limepakwa rangi ya fedha na lina magurudumu ya kipekee ya rangi ya shaba. Gari hili lipo nje kwenye uwanja wa mawe, likiwa limeegeshwa chini ya mti. Matatu hili hutumika kwa usafirishaji wa abiria ndani ya miji au kuelekea maeneo ya mbali.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Magari hayo ni ya aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na gari la mizigo aina ya Isuzu. Gari la abiria na magari madogo ya kawaida. Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka vinavyoashiria mazingira ya kijijini au pembezoni mwa mji. Gari la Isuzu lina vibandiko vya usalama vinavyoonekana wazi ikiwemo alama ya mwendo wa kasi na rangi za tahadhari.

Ni gari la trela lililobeba magari mengine mbalimbali. Trela hili maalum hutumika kwa kusafirisha magari kutoka sehemu moja hadi nyingine kama vile kutoka bandarini hadi kwenye maghala au kwa wateja walionunua magari. Aina hii ya usafirishaji ni ya kawaida hasa kwa magari yaliyoagizwa kutoka nchi za nje.

Magari yameegeshwa kwa mstari katika maegesho ya magari huenda ni nje ya jengo la biashara au kituo cha ununuzi. Magari haya ni ya aina ya SUV na yameegeshwa kwa ukaribu mkubwa yote yakiwa yameelekezwa upande mmoja. Mwanga wa jua unaonekana kugonga magari kwa upande ikiashiria kwamba ni asubuhi au jioni. Mandhari ni safi na ya kisasa ikionyesha mazingira ya mijini au maeneo yaliyoendelea.

Ni gari jeupe aina ya Toyota ambayo mara nyingi hutumika kama matatu au gari la usafiri wa abiria nchini Kenya. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo lenye maandishi ya M-pesa Januwai na mazingira ya mtaa wa kibiashara. Hali ya hewa ni ya jua na gari limeegeshwa pembeni ya barabara.

Gari aina ya toyota lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho ya lami ya mawe. Gari lina namba ya usajili ya Kenya. Pia gari linaonekana kuwa katika hali nzuri ya mwonekano na madirisha aymewekwa vioo vya giza. Kwan nyuma kuna majengo yenye biashara mbalimbali kama vile source entertainment na mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la mijini au kituo cha biashara.

Ni magari manne yaliyopakiwa upande moja kwenye sehemu ya wazi wenye majani. Magari hayo yamewekewa nambari za usajili za Kenya. Magari haya ni la rangi tofauti bluu, nyeupe, nyeusi na rangi nyingine nyeupe nyuma. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea kuonyesha kuwa eneo ni la vijijini au bustani kubwa. Hali ya anga ni angavu, inaashira kuwa ni mchana na kuna mwangaza mzuri wa jua.

Watu wawili wanazungumza na muuzaji wa magari, ndani ya duka ya mgari. Muuzaji huyo amevaa suti na anashikilia kibao cha maandishi, akionekana kuelezea jambo kwa furaha huku wateja wake wakitabasamu, wakisikiliza kwa makini. Mandhari ya ndani ina magari ya kuvutia, na kuna mwangaza mwingi unaoingia kupitia madirisha makubwa ya vioo.

Ni gari aina ya toyota likiwa limeegeshwa kando ya barabara ya vumbi katikati ya mandhari ya asili. Gari limewekwa nembo ya kampuni likiashiria kuwa ni gari la utalii. Kwa nyuma kuna mwamba mkubwa wa mawe ya asili wenye muundo wa ajabu unaoashiria uwepo wa historia ya kijiolojia. Mandhari ya milima na majani yanayoota kwa uchache inaonyesha kuwa ni eneo la porini au hifadhi ya taifa.

Ni gari aina ya Subaru, rangi nyeusi likiwa limeegeshwa katika eneo la mauzo ya magari. Linayvoonekana ni SUV yenye muundo wa kisasa, matairi makubwa. Mandhari ya nyuma pia yanaonyesha magari mengine yaliyopangwa kwa kuuza, na majengo ya makazi au biashara kwa mbali. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri ya muonekano likiwa limeoshwa vizuri na tayari kwa kuuzwa.

Gari la kifahari la rangi ya manjano likiwa limewekwa kwenye jukwaa la mzungunko ndani ya jumba la maonyesho la magari. gari hilo lina mwonekano wa kisasa na wa kuvutia likiwa limezungukwa na madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha mandhari ya nje. Juu ya gari kuna taa ya mviringo ya kisasa inayotokeza mwanga wa kupendeza. Mandhari yote inaonekana safi, ya kisasa na yenye mvuto wa kifahari.

Matairi manne ya gari yamewekwa sakafuni yakiwa yanasafishwa kwa kutumia maji ya shinikizo kubwa. Tairi la mbele linaoshwa kwa nguvu ya maji likiwa limepigwa povu na linaonekana kuwa linasafishwa kwa uangalifu.

Watu wawili wanajadili au kutazama gari la umeme katika duka la magari. Mtu mmoja anaonekana kuwa mnunuzi au mteja akitazama gari na mwingine huenda ni muuzaji au mshauri, akimueleza mambo kuhusu gari hilo. Gari linachajiwa kama inavyoonekana kwenye picha kwa kutumia chaja ya umeme.

Kiwanda cha kutengeneza mabasi. Tunaona miili ya mabasi bila matairi wala injini ikiwa kwenye hatua za awali za uzalishaji au mkusanyiko. Mabasi hayo yako kwenye laini ya uzalishaji ndani ya jengo kubwa lenye paa la chuma na madirisha mengi ya mwanga wa asili. Mabasi mengi yana rangi ya machungwa huku moja likiwa jeupe na maandishi ya kichina yameandikwa kwenye bambari ya mabasi ikionyesha kuwa hii ni uzalishaji wa ndani wa nchi ya China.

Ni sehemu ya ndani ya gari hususan upande wa dereva na abiria wa mbele. Milango iko wazi na mwanga wa jua unaangaza ndani ukionyesha viti vya mbele vilivyo safi na vyenye mpangilio mzuri. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa limehifadhiwa vyema.

Ni kwenye maonyesho ya magari katika chumba kubwa . Kuna magari ya aina mbalimbali ambayo yamepangwa vizuri. Watu wengi wanatembea wakiyatazama. Baadhi wanaonekana wakizungumza huku wakipewa maelezo kuhusu magari hayo.

Gari aina ya Toyota, ambalo lina rangi ya kijivu, limeegeshwa kwenye uwanja wa nyumbani karibu na ua wa chuma na nyumba ya mawe. Gari hili linaonekana kuwa nzuri na linaonekana kuwa la kifahari.

Kuna meza ya mbao kwenye soko la mboga ikiwa imepangwa kwa safu na aina mbalimbali za mazao ya chakula kushoto. Kuna viazi vibichi vilivyo na udongo katikati kuna vitunguu na kulia kuna nyanya za rangi tofauti zingine bado mbichi vingine zimeiva. Mazao haya yamepangwa kwa utaratibu mzuri.

Ni mama mchuuzi sokoni akiwa katika kibanda chake cha kuuza mboga. Yeye amevaa nguo yenye rangi ya kijani na manjano pamoja na aproni ya kijani na nyeupe. Ishara ya mtu anayejishughulisha na kazi ya mikono au biashara ya rejareja. Pia kuna mazao safi ya shambani pale kama vile karoti na ndizi.

Kuna duka la mboga na matunda lililopo mtaa au sokoni. Kuna aina mbalimbali za matunda yakiwa yamepanga vizuri. Kuna ndizi zenye rangi ya manjano pamoja na matunda mengine kama vile machungwa, ndizi mbichi na matunda mengine. Duka hili linaonekana kuwa na matunda safi na yenye rangi nzuri ambayo inaweza kuwavutia wateja.

Soko la kisasa la ndani lenye gorofa mbili. Gorofa la chini lime jaa uuzaji wa matunda na mboga kama vile nyanya na vitunguu, wauzaji wame panga bidhaa vyao kwa mpangilio mzuri na wateja wana onekana waki inua bidhaa hivyo. Gorofa ya juu ina maeneo yailiotengwa ambayo huenda ni kwa ajili ya kuuza bidhaa nyingine kama nguo au vifaa vingine vya matumizi nyumbani.

Vibangili vya shanga zenye rangi nyingi na za kuvutia. Vifaa hivi vya mapambo vinaonyesha kazi ya mikono ya hali ya juu na vinaonyesha utamaduni wa kiafrika hasa wa Kenya. Baadhi ya bangili zina maandishi kama Kenya na rangi za bendera ya kitaifa nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe, pamoja na alama za bendera ya Kenya.

Soko la wazi ambapo watu wanauza mboga mbichi kama sukumawiki. Meza zimejaa mboga za majani na kuna wanunuzi wakichagua bidhaa. Eneo linaonekana kuwa la mvua au unyevu adhini na watu wengi wamevaa nguo nzito au makoti, ikionyesha hali ya hewa ya baridi au mvua. Pia kuna vibanda vingine na magari nyuma ikiwa ni soko la mtaa au eneo la biashara za kawaida.

Soko la wazi au mtaa wenye vibanda vya wauzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile mboga na matunda. Watu hapo wakitembea, na wengine wakiwa wamesimama au kukaa kwenye vipande vya mawe vilivyowekwa kando ya njia. Nyuma kuna majengo ya makazi au ofisi na anga ni ya mchana yenye mwanga wa jua.

Kuna soko la mboga zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna aina mbalimbali za mazao kama vile pilipili hoho za rangi ya kijani na ya njano, matango, biringanya, limau, tangawizi ndani ya kikapu kikubwa cha mikekan na nanasi upande wa kushoto. Pia kuna vikapu vya plastiki vyenye majani ya mimea kama mnanaa.

Ni soko la matunda na mboga lenye shughuli nyingi. Wafanyabiashara wamepanga matunda kama tikitimaji, matango na maboga ardhini huku wakisubiri wateja. Kuna watu wengi wakitembea, wengine wakiwa na mizigo kichwani na baadhi wamekaa chini wakihudumia wateja. Mazingira ya soko ni ya kawaida yakionyesha shughuli za kila siku za biashara ya bidhaa ya chakula katika mtaa wa kawaida wa eneo la mjini.

Ni soko la ndani lenye vibanda vya kuuza mboga na matunda kuna nyanya, vitunguu, ndizi, mboga na majani zikiwa zimepangwa kwenye meza ya mbao na magunia. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye shughuli nyingi. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa utaratibu ili kuwa vutia wateja huku baadhi ya bei zikiwa zime andikwa kwenye karatasi.

Ni sehemu ya soko la ndani hasa eneo la kuuza bidhaa kama mboga au nafaka. Meza nyingi za kuuza bidhaa zimefungwa kwa magunia makubwa ya plastiki au ya katani, yakiwa yamefunikwa kwa mawe ili kuzuia kurushwa na upepo au kuanguka. Hali hii inaashiria soko halijaanza kazi kwa siku au ni mapema asubuhi kabla wauzaji kufungua bidhaa zao. Kuta za soko zimechorwa rangi mbili: rangi ya machungwa chini na krimu juu.

Ni soko la bidhaa za kiasili ambapo kuna bidhaa mbalimbali kama vile vikapu vilivyosukwa, mikoba ya mikono, shanga, nguo ya kitamaduni na bidhaa za mbao. Wauzaji wameketi mbele ya maduka yao wakisubiri wateja.

Soko la matunda linaloonekana kuwa la wazi, lenye vibanda vilivyojengwa kwa mbao na kufunikwa kwa turubai au plastiki. Matunda mbalimbali yanaonekana kuuzwa kwa mfano ndizi, mapapai, maembe, nanasi, matikiti na maboga pia yanaonekana mbele ya picha.

Soko la ndani la mitaani lenye vibanda vya mbao ambapo watu wanashona na kuuza bidhaa kama mikoba ya mkono, vikapu na nguo. Mashine za kushonea nguo zinaonekana zikitumika na bidhaa mbalimbali zimepangwa au kuning'inizwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya kazi na biashara ingawa sakafu ni chafu na imejaa mabaki ya vitambaa.

Ni soko la mboga, zikiwa zimepangwa kwenye makasha na mapipa. Nyanya zimewekwa kwenye neti nyekundu, viazi vya pinki, matango, pilipili mbichi za kijani, malimau ya rangi tofauti, karoti na tango ndogo ndogo kwenye beseni la kijani. Mazao haya yote yanaonekana kuwa safi na tayari kwa kuuzwa na kupikwa.

Duka la buchari linalouza nyama, nyama imehifadhiwa kwenye jokovu la kioo la kuonyesha bidhaa ikiwa imepangwa vipande vipande tayari kwa kuuza. Pia kuna vipande vikubwa vya nyama vikiningi'inia juu. Sehemu ya nyuma ya duka wafanyakazi wa buchari wamevaa mavazi meupe ya kazi na kofia za kuzuia uchafu, huku wakionekana wakifanya kazi ya kuchinja na kuandaa nyama.

Kibanda cha soko la mboga ambapo kunza mazao mbalimbali ya shambani yaliyopangwa vizuri. Kuna viazi, mahindi mabichi, karoti, nyanya, ndizi zilizoning'inizwa juu pamoja na matunda na mboga nyingine kama pilipili hoho na machungwa. Hii ni sehemu ya kawaida ya biashara katika masoko ya mitaani ambapo watu hununua bidhaa safi moja kwa moja kutoka kwa wakulima au wauzaji wa rejareja.

Ni sehemu ya soko la bidhaa za kithamaduni. Kuna ngoma za jadi, zenye rangi na michoro mbali mbali zimepangwa mbele pamoja na viatu vya aina mbali mbali jini ya meza. Meza pia imejaa madawa ya vitabaa venye rangi na michoro tafauti, kando kuna mavasi na vinyako vya mikono vimeegeshwa kwenye ukuta. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya duka au sehemu ya mauzo ndani ya soko, ambapo watu hapo nyuma wakisubiri au kufanya biashara.

Ni sehemu ya soko au duka la nyama, vipanda vyenye nyama tafauti ziko wazi kwenye kibox cha kuhifadi na kuonyesha nyama. Nyama hizo zimekatwa kwa vipande mbali mbali baadhi zikiwa nyama za miguu. Nyuma kuna nyama zilizoinuliwa zikiambatana mfanyi kazi wa duka aliye kaa nyuma ya kipanda hicho.

Ni soko la ndani lenye sehemu mbalimbali za biashara. Kuna maduka na vibanda vinavyouza bidhaa kama nguo, mapambo, vinyago, vitambaa vya kiafrika na maua. Soko hili linaonekana kuwa na sakafu zaidi ya moja na lipo kwenye jengo lenye madirisha makubwa ya kuingiza mwanga wa kutosha.

Ni soko la mboga ambalo linaonyesha aina mbalimbali za mboga mbichi. Zinaonekana mboga kama vile nyanya, pilipili hoho za kijani, njano na nyekundu. Vitunguu, karoti, limau, parachichi, dania, kitunguu saumu na matango pori. Mboga zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia na zinaonyesha utofauti wa mazao ya kilimo yanayopatikana sokoni.

Ni sehemu ya kuchinjia au duka la buchari lililojaa nyama safi zilizoning'inizwa na zingine zikiwa ndani ya jokofu la kuonyesha bidhaa. Wafanyi kazi kadhaa wamevaa makoti meupe wakihudumu kwa wateja huku mmoja wao akionekana akikata nyama. Kuta za ndani zimepambwa na picha, saa na michoro ya kidini au viongozi.

Ni soko la matunda hasaa mandizi, watu wengi wanafanya biashara katika soko hilo, ambapo ndizi zimekwekwa kwenye makabati ya mbao kwa ajili ya kuuza. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyigi na watu wanazunguka kununua au kuuza bidhaa.

Aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa kandokando. Kuna maembe mabichi yaliyo na rangi ya kijani na rangi ya machungwa. Matunda yanayojulikana kama kiwano, machungwa madogo yenye rangi ya njano na parachichi yenye ngozi nyeusi na kijani. Matunda haya yanaonekana kuwa katika soko au sehemu ya mauzo ya vyakula.

Ni sehemu iliyojaa maua tofauti kuna maua meupe, maua mekundu, na mengine ya rangi mbalimbali kama ya manjano, samawati, na ya mapambo ya rangi mchanganyiko. Pia kuna majani ya kijani na vifaa vya kufungashia maua, kama utepe na karatasi za plastiki. Maua haya pengine yamewekwa kwa ajili ya wateja, au kwa sababu ya sherehe.

Samaki aina ya tilapia waliokaangwa vizuri. Samaki hawa wamepangwa juu ya meza ya chuma yenye rangi ya kijani na kuna vipande vya samaki na mabaki mengine yakaanga pembeni. Meza inaonekana kuwa sehemu ya soko au kibanda cha mtaani. Wauzaji wanaonekana nyuma ya meza mmoja akiwa amevaa aproni ya rangi ya bluu na kijani.

Sehemu ya soko la mboga na matunda kuna meza zenye mahindi yaliyochanganywa na maganda pamoja na maboga, matikitimaji yaliyopangwa kando. Pia kuna matawi yenye mananasi yaliyoshikiliwa juu kwa ajili ya kuuzaa, sehemu hii inaonekana ni ya kibiashara ambapo watu hukuja kununua mboga na matunda mbichi kwa matumizi ya kila siku.

Jengo refu la gorofa nyingi lililopigwa picha kutoka nje ya uzio wa mawe. Jengo linaonekana kuwa jipya au limekarabatiwa hivi karibuni. Lina rangi ya kijivu nyepesi na madirisha ya kisasa yenye vioo na varanga. Mbele ya jengo kuna ukuta wa mawe usiopakwa rangi unaozunguka eneo hilo kama uzio wa usalama. Upande wa kulia kuna ardhi yenye nyasi kavu na udongo, ikiaashiria kuwa eneo hili huenda liko katika mazingira ya mjini yanayoendelea kuje.

Ni nyumba ya kisasa yenye gorofa mbili. Rangi za nyumba ni mchangnyiko wa manjano afifu na buluu ya anga huku sehemu ya mlango ikuwe na mawe yenye rangi asili. Madirisha yana fremu nyeusi zenye za usalama. Sehemu ya nje ina paa la chuma na paa la kivuli la rangi ya kijani kwa ajili ya magari yalio baki karibu.

Kuna jengo la ghorofa mbili linaloonekana kuwa katika hatua ya ujenzi au halijakamilika kikamilifu. Ukuta wake umejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na sehemu ya chini ya ukuta wa nje imepakwa rangi ya kijani kibichi. Kuna milango mikubwa ya chuma pamoja na madirisha yenye grill za usalama. Pia kuna nguzo za zege zenye chuma zinazoashiria kwamba huenda kuna mpango wa kuongeza ghorofa nyingine baadaye.

Ni jengo la makazi au vyumba vya kupangisha linaloitwa Ben Venue Zaburi Flats. Jengo hili linaonekana kuwa jipya au linaendelea kukamilika likijengwa kwa mawe na kuwekewa fremu za rangi nyekundu. Eneo lililo mbele lina nyasi kavu likionyesha kuwa ni eneo kame au lisilotunzwa sana.

Kuna jengo refu la kisasa la ghorofa nyingi. Jengo hili lina balkoni nyingi zilizojengwa kwa ustadi na kupambwa kwa kioo cha kisasa na linaonekana kuwa la makazi ya kifahari. Sehemu ya chini ina nguzo kubwa zenye mapambo ya mawe na pande za jengo zimezungukwa na miti ya kijani ikionyesha kwamba lipo kwenye eneo safi na lenye mazingira mazuri.

Kuna bango kubwa la matangazo ya mradi ya ujenzi ya makazi inayo itwa Plumeria Residency. Bango lipo mbele ya jengo refu na linaonyeshana picha ya jengo la kisasa lenye gorofa kumi na saba, lime andikwa kuwa kampuni ina uzoefu wa miaka kumi na tano na wateja wao wame ridhika kwa asimilia mia moja, pia ina elezwa kuwa mradi huko mita tano kutoka junction mall na kuna nambari za simu zilizo tolewa kwa mawasiliano.

Jengo la ghorofa lililojengwa na mawe ya rangi ya kijivu zikiwa zimepakwa rangi ya zambarau. Juu ya jengo kuna matangi ya maji na mbele ya jengo kuna bango kubwa yenye maandishi, to let ,inayotangaza nyumba za kupangisha.

Ni jengo refu la ghorofa nyingi iliyopigwa kutoka chini likielekezwa juu. Anga ni ya buluu yenye mawingu meupe na kuna mti wa mnazi mbele ya jengo. Majengo ya pembeni yanaonyesha kuwa hii ni sehemu ya mji au jiji kubwa.

Kuna jengo refu la kisasa lenye sakafu nyingi. Jengo limepambwa kwa rangi za nyeupe, kijivu na rangi ya manjano yenye mwanga sana ambayo inatoa mvuto wa kipekee. Kuna belkoni nyingi zilizo na vioo vya kingo na rangi ya manjano imewekwa katika sehemu ya balkoni na madirisha ili kuleta muonekano wa kipekee na wa kisanaa. Anga ni wazi na la blue .

Kiwanja kikubwa chenye nyasi kavu na ardhi isiyo na majani mengi kilicho katika eneo la makazi ya watu. Upande wa kushoto na kulia kuna nyumba za kisasa zilizo na uzio wa ukuta wa mawe. Kiwanja kinaonekana kutumika kama uwanja wa michezo wa mtaa, kwa sababu kuna milingoti miwili inayoweza kuwa magoli ya mpira wa miguu.

Ni jumba la kisasa la makazi lenye dari ya rangi nyekundu na kuta za rangi ya krimu. Jumba lina madirisha mengi yenye fremu za rangi nyeusi na sehemu ya juu ina balkoni yenye reli ya chuma ya rangi nyeusi.

Mtaa wa makazi ya kisasa wenye majumba ya kifahari yaliyojengwa kwa mpangilio mzuri. Nyumba hizo ni za ghorofa moja, zina paa za rangi nyekundu na kuta za njano na kijivu. Barabara ya lami ndani ya mtaa huu ni safi na pana na kuna uzio wa mzunguko pamoja na taa za barabarani, ishara ya usalama na huduma bora.

Ni jengo la ghorofa linaloitwa Wangigi Plaza lenye rangi ya kijivu na nyekundu. Ni jengo la makaazi au biashara lililoko katika eneo la mtaa wa kawaida pengine Wangige Kiambu. Lina madirisha yenye grili na linaonyesha kuwa sehemu ya mtaa unaoendelea kimaendeleo.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa moja iliyojengwa kwa muundo wa kuvutia na wa kifahari. Nyumba ina madirisha makubwa ya vioo vinavyoingiza mwanga mwingi pamoja na balconies yenye uzio wa kisasa wa chuma. Kuta zimepambwa kwa mawe ya mapambo na rangi nyepesi ikiongeza mvuto wa kisasa.

Nyumba ya kifahari yenye bwawa la kuogelea kwenye mazingira ya kupendeza yaliyojengwa vizuri na yaliyotunzwa kwa uangalifu mkubwa. Nyumba kubwa hii ina paa la kuezekwa kwa vigae, milango na madirisha ya kisasa. Kuna pia viti vya kupumzika, maua na mimea mapambo yamezunguka eneo la bwawa yakichangia mandhari nzuri na mazingira yenye utulivu. Anga ni safi na blue .

Jengo la ghorofa nyingi lenye rangi ya manjano meusi na madirisha ya glasi ya bluu. Jengo hili lina madirisha mengi na inaonekana kuwa ni makaazi au ofisi ya kisasa mjini. Jengo hili linaonekana kuwa safi.

Ni jengo la ghorofa lenye sakafu nne, jina la jengo hilo ni North Crest View, lililoandikwa juu. Kuna bango lililo kwenye sakafu ya pili, linaloonyesha kuwa kuna vyumba vya kulala vinavyopatikana kwa ajili ya kodi. Hali ya anga ni angavu na kuna waya wa umeme kuzunguka jengo.

Jengo la ghorofa nyingi labda linatumika kama makazi ya wapangaji. Jengo lina muundo wa kisasa na lina rangi ya kijivu na nyeupe na lina milango na madirisha ya mbao yenye rangi ya kahawia. Kila ghorofa lina barza na kuna nguo zimeanikwa kwa baadhi ya baraza ishara kuwa linaishiwa. Chini kuna sehemu ya milango mikubwa ambayo huenda ni ya maduka au sehemu ya kuingilia. Pia kuna nyaya za umeme zinazoonekana zikikztiza mbele ya jengo.

Ni jengo refu la ghorofa linaloendelea kujengwa. Jengo lina takribani ghorofa saba na linaonekana kuwa katika hatua ya mwisho ya ujenzi, kwani kuta na madirisha tayari zipo lakini hakuna rangi wala mapambo ya mwisho. Kuna mfanyakazi mmoja juu ya paa la jengo, jambo linaloonyesha hatari ya usalama. Pia kuna nyaya nyingi za umeme zinazopita mbele ya jengo hilo. Mbele kuna bango la biashara na uzio wa bati unaozunguka eneo la ujenzi.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa mbili yenye muundo mzuri wa mawe na rangi ya manjano, na kahawia. Nyumba imezungukwa na bustani kubwa ya kijani, yenye majani safi, miti na mimea, inayotoa mazingira ya utulivu na kupendeza. Upande wa kushoto pia, kuna eneo la burudani kwa watoto. Bustani pia ina taa ya kuangaza usiku na viti vya kupumzika karibu na nyumba.

Ni majengo ya jadi yaliyojengwa kwa kutumia mianzi, mbao, mawe na na makuti ya paa. Muundo wake wa kipekee una akisi utamaduni wa kiafrika hasa wa pwani. ni sehemu inayo weza kuwa hoteli ya kiasili au eneo la mapumziko kwa watalii.

Jengo refu la kisasa linalojulikana kama Highway Heights, jengo hili lina madirisha mengi ya glasi. Jengo lina rangi ya buluu na nyeupe, likionyesha utulivu na ubunifu wa kisasa. Kwa upande wa chini kuna waya wa umeme unaoonekana, jambo la kawaida katika maeneo ya miji mkubwa. Jengo hili linaonekana kuwa sehemu ya makaazi au ofisi za kisasa na linaonekana kuwa na nafasi kubwa kwa watu wengi.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa moja yenye dari ya bati na ukuta wa mawe uliopakwa rangi ya kupendeza ya kijivujivu, buluu na pinki, nyumba hii iko katika eneo lililozungushiwa ukuta wa mawe na sehemu ya mbele ina uwanja mkubwa wa mawe yaliyosambazwa badala ya nyasi au simenti dirisha kubwa za vioo na mlango wa glasi vinaifanya nyumba ionekane ya kisasa.

Ni majengo ya ghorofa kadhaa na kuta za mawe zilizozunguka baadhi ya majengo hayo, kuna majengo mawili makubwa upande wa kati na kulia, moja limepigwa rangi ya kijivu na jingine rangi ya manjano yenye mipangilio ya rangi nyekundu. Juu ya kuta kuna mabomba ya maji yenye rangi ya giza na eneo la mbele lina nyasi kavu na ardhi wazi chini.

Jengo la ghorofa moja ambalo halijakamilika vizuri lenye gate kubwa jeusi na bango la, to let, lenye namba ya simu. Ukuta wa chini umechorwa rangi ya kijani, wa juu ni mawe wazi. Mbele kuna magogo na mawe ikiashiria eneo linaloendelea kujengwa au kukua.

Ni bango la matangazo ndani ya duka la CarreFour likihamasisha wateja kujiunga na mpango wa uaminifu unaoitwa My Club . Bango linaeleza faida za kujiunga kama vile kupata pointi, kukomboa pointi, kufurahia punguzo mara mbili na pia kuna simu inayoshikiliwa kwa mkono, ikionyesha QR Code ambayo wateja wanaweza scan ilikujiunga.

Sehemu ya mboga mbichi katika duka kubwa, kuna aina mbalimbali za viazi, vitunguu na mboga zingine zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Juu kuna mabango yenye ujumbe wa kiafya kama eat good, feel good na organic yakihamasisha kula vyakula vya asili na salama. Pia kuna bei zilizoandikwa mbele ya bidhaa mbalimbali.

Foleni ya wateja katika sehemu ya malipo kwenye duka kubwa la supermarket . Wateja wamejisogeza mbele wakisubiri malipo yao wakitumia vikapu vya manunuzi vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Wafanyakazi wa duka wapo nyuma ya kasha wakihudumia wateja kwa kasi na ufanisi.

Kuna rafu katika duka kubwa la vyakula ambapo kuna bidhaa nyingi ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna bidhaa za aina mbalimbali, mbele ni wazi na mwangaza mzuri unaonekana ukitoka kwenye taa za dari.

Sehemu ya duka la vyakula ambapo rundo kubwa la mikate limewekwa kwa mpangilio mzuri katika rafu. Mikate hii imepakiwa na kuwekwa kwenye vifungashio vya plastiki, baadhi vikiwa vimefungwa kwa kamba au bandi za plastiki.

Ni sehemu ya duka kuu au supermarket yenye friji la kuhifadhia nyama. Kuna aina mbalimbali za nyama zilizopakiwa kwenye plastiki ikiwa ni pamoja na nyama ya kuku na nyama ya ng'ombe, zikiwa zimeandikwa lebo kama deals kibao na family pack .

Ni kuuza samaki waliogandishwa kwenye jokovu la wazi katika duka kubwa. Samaki mbalimbali wamelazwa juu ya barafu kwa ajili ya kuhifadhi ubora wake. Baadhi wamefungiwa kwenye foil ,wengine wamewekwa kwenye pakiti za plastiki na kuna mabango yenye bei na majina ya samaki.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa za nyumbani, hususan vifaa vya jikoni. Rafu zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na vifaa kama vile rice cookers, pressure cookers na vifaa vingine vikiwa kwenye maboksi. Kakafu ni safi ya vigae; kuna mabango ya bei, ofa maalum, na wateja wachache wakichagua bidhaa

Kuna mlango wa supermarket maarufu ya Carrefour. Unaonyesha sehemu ya kuingia na watu wakitoka na kuingia dukani. Kuna pia mashine zakununulia vitu, zimepangwa pembeni kwa ajili ya wateja kuzitumia. Carrefour ni moja wapo ya maduka makubwa ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, vinyaji na mengine mengi.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa vya kieletroniki na nyumbani. Sehemu kubwa ya picha inaonyesha friji mbalimbali zilizopangishwa kwa mstari huku kando kuna rafu zilizojaa bidhaa ndogo ndogo za nyumbani kama vile mashine za kutegenezea kahawa na vifaa vingine vya jikoni.

Hii ni sehemu kubwa ya vyakula ambalo lina Maegesho ya bidhaa mbali mbali kuna sehemu ya Mikate mbalimbali iliyojaa rafu. upande wa nyuma kama sehemu iliyo jaa bidhaa za Maziwa ikiwa na Maziwa jibini na bidhaa nyingine. upande wa Chini kuna vikatu vikubwa vya mbao vinvyowekewa bidhaa za nafaka na maharage ya rangi tofauti.

Ni sehemu ya matunda katika duka kubwa. Matunda kama machungwa na tufaha yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza za kuuzia. Wateja wanaonekana wakinunua bidhaa huku wengine wakipita. Juu kuna mabango yenye ujumbe wa Buy Kenya, Build Kenya yakihamasisha ununuzi wa bidhaa za Kenya.

Ni mandhari ya ndani ya duka kubwa. Tunaona bidhaa mbalimbali hasa vitafunwa na bidhaa za chakula zilizopangwa kwenye rafu. Kuna maboksi ya bidhaa yenye alama ya promo yakionyesha kuwa kuna ofa au punguzo maalum. Mtu mmoja anaonekana amevaa barakoa akiangalia upande mwingine, jambo linaloweza kuashiria tahadhari ya kiafya.

Sehemu ya duka kubwa inaouza bidhaa mbali mbali za jikoni na vyombo vya kupikia. Kuna rafu ndefu zilizo jaa sufuria sahani na vyombo vingine vya chakula vya aina tafauti. Nuru za juu zimewekwa mazingira hua na mwangaza mzuri ndani ya duka.

Rafu ya duka kuu iliyojaa bidhaa mbalimbali za kahawa. Kuna chapa nyingi tofauti kama Dormans, kahawa ya Kenya na nyingine vyenye vifurushi vya rangi tofauti kama nyeusi, njano, bluu na kahawia. Pia kuna offer maalum zilizowekwa kwenye mabango yanayosomeka promotion kwa bei zilizopunguzwa kama shilingi mia saba arubaini na tisa na mia tano tisini na tisa.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, kushoto kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa makini, huku kulia kuna nguo za watoto ambazo zimepandikizwa rafu, zikiwa zimefungwa kwenye mifuko ya plastiki ili kulinda usafi na kuonyesha rangi na muundo wa nguo hizo.

Sehemu ya mboga mbichi katika duka kubwa la rejareja. Mboga mbalimbali za majani kama mchicha na dania zimepangwa kwenye meza ya wazi. Kuna mabango yaliyoandikwa fresh garden herbs yakionyesha aina tofauti za mboga na bei zake. Mandhari ya duka lina mwangaza mkali wa taa na sakafu safi ya vigae.

Ndani ya duka kubwa la kisasa la vyakula, watu wengi wanaonekana wakifanya manunuzi wakichagua matunda, mboga na bidhaa nyingine. Kuna maeneo maalum ya vinywaji na chakula tayari kuliwa, mazao ya shambani kama vile ndizi, maparachichi na machungwa yamepangwa vizuri. Mandhari ni ya duka safi ya kuvutia na ambayo inaonyesha hali ya kisasa ya ununuzi wa bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ya rejareja. Kuna bidhaa nyingi ambazo zimepangwa kwenye rafu. Mabango ya matangazo ya promotion yanaonyesha bei zilizopunguzwa. Wateja wachache wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na sehemu ya malipo huku baadhi wakiwa na vikapu vya ununuzi.